Jengo refu lenye matofali mekundu na madirisha ya buluu linasimama wazi. Nguzo mbili za umeme zenye nyaya na transformer zinatawala sehemu ya mbele. Fensi ya chuma yenye rangi ya buluu na milango yenye nakshi inalinda eneo hilo. Miti midogo na mimea inaongeza uzuri karibu na barabara ikionyesha mazingira ya mijini.

Hii ni nguzo ya umeme au mawasiliano yenye nyaya nyingi. Kuna kisanduku cheusi kikiwa kimeunganishwa kwenye nguzo . Nyaya za rangi nyeusi zimezungukwa chini ya nguzo na zimefunikwa kwa utepe wa njano. Kando kuna barabara na majengo ya ghorofa yaliyo mbali. Mazingira yanaonyesha mtaa wenye shughuli nyingi jijini.

Hiki ni kituo kikubwa cha kusambaza umeme. Mifumo mingi ya minara ya chuma na nyaya za umeme inaonekana wazi chini ya anga safi. Kuna nyaya nyingi zinazounganisha minara zikiashiria usambazaji wa nishati. Bendera kadhaa zinapepea zikiwezekana kuashiria nchi au mashirika.

Wataalamu wa umeme wanarekebisha nguzo ya umeme. Mmoja amepanda ngazi ndefu na mwingine amesimama chini. Wote wamevaa sare za kazi zenye rangi za bluu na machungwa. Kando ya barabara kuna mtaro na ukuta mrefu. Miti ya kijani kibichi imetapakaa pembeni ya njia.

Mnara mkubwa wa umeme unaonekana katikati ya picha. Nyaya za umeme zinanyoosha mbali zikipita juu ya milima na mimea. Mandhari ya nyuma yanaonyesha bonde kubwa lenye mimea iliyostawi. Anga linaonekana wazi likionyesha hali ya hewa nzuri.

Gari maalum lenye mkono mrefu wa kunyanyua linaonekana likitumika. Mkono wa kunyanyua umefika hadi kwenye nyaya za umeme juu ya mti. Kuna waya nyingi za umeme zimetanda hewani zikionyesha miundombinu ya umeme. Mazingira yana miti mirefu yenye majani mabichi.

Uwanja mpana umejaa nguzo nyingi za umeme zinazobeba nyaya. Miundo hii ya chuma imezungukwa na uzio wa waya. Ardhi inayozunguka kituo hicho ni kavu na haina nimea mingi. Kituo hiki kimejengwa chini ya ardhi safi ya buluu.

Eneo la kubadilishia umeme linaonekana wazi likiwa na minara mirefu ya chuma na nyaya nyingi zinazounganisha vifaa mbalimbali vituo vingi vya umeme vimepangwa kwa safu ikijengwa kwa nguzo na viungio sehemu hio imezungukwa na uzio wa chuma huku kokoto zikitandazwa chini.

Mnara mrefu na imara wa kusambaza umeme unaojengwa kwa miundo ya chuma iliyounganishwa umesimama wima. Umepakwa rangi ya kijivu hafifu na unaonekana ukitanuka juu kuelekea angani. Kwenye sehemu zake za juu kuna waya nyingi nzito za umeme ziizotundikwa kwa utaratibu zikisafirisha nishati.

Kituo cha kupoza umeme kimesimama wazi, kikionyesha transfoma kubwa na nguzo nyingi za umeme. Miundo ya chuma imetanda angani, ikiashiria mtandao mkubwa wa usambazaji wa umeme. Kituo hicho kimejengwa juu ya kifusi na jengo dogo jeupe linaonekana kwa mbali.

Eneo la ujinsi lilonaonekana wazi likiwa na mfereji mrefu uliopanuliwa katikati udongo mwingi tupwa kando ya mfereji ukuiunda rundo kubwa, ukuta wa sege unapatikana upande moja ukilinda eneo la karibu, wafanyi kazi wa chache wanaonekana kwa mbali wakifanya kazi kwa bidi kwenye mradi huu mkubwa wa ujensi.

Mandhari mbalimbali ya asili yamekusanywa katika paneli sita. Juu mito miwili yenye maji meusi inapita katikati ya nyasi ndefu karibu na eneo lenye mimea mingi ya majini. Chini mnara mrefu unaonekana kwa mbali kwenye picha moja. Mti umesimama peke yake katikati ya nyasi nyingine na kundi la mimea yenye majani marefu inaonekana kwenye ya mwisho. Mkusanyiko huu unaonyesha bayana tofauti wa mimea na mazingira ya asili.

Watafiti wawili wamevalia makoti meupe wakifanya kazi kwa bidii kwenye maabara. Mwanamke anashughulikia sinki na vifaa vya kioo huku mwanaume akichunguza kiowevu kwenye chombo. Rafu za mbao zimejaa chupa za rangi tofauti zikionyesha utaalamu wa kisayansi.

Msitu mnene wenye miti mirefu na minene. Miti ina majani mengi yakionyesha ukuaji wa asili. Kuna pia mzabibu au mimea mingine inayoning'inia kutoka kwenye miti. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya unyevunyevu na baridi. Mazingira haya yanaonyesha uzuri na utulivu wa asili.

Simba jike anakaa kimya katikati ya nyasi ndefu macho yake yakitazama mbali. Jua linamulika manyoya yake ya dhahabu yakimpa mng'ao wa kuvutia. Nyuma yake kuna mandhari iliyofifia ikionyesha uwazi wa savanna. Anaonekana kuwa macho na kitulia akichunguza mazingira yake.

Mashamba ya kahawa yaliyojaa miti ya kijani yameenea. Miti ya kahawa imepangwa kwa mpangilio na inaonekana yenye afya. Mimea midogo ya kijani kibichi imefunika udongo chini ya miti. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo kuashiria hali ya hewa ya wastani.

Huyu ni chui mwenye madoa meusi akifunua meno yake makali. Anaonekana akinguruma au akionyesha ishara ya onyo. Manyoya yake yana madoa meusi yaliyotawanyika kwenye rangi ya dhahabu. Asili ya picha inaonyesha nyasi au mimea isiyo wazi.

Katika mandhari yenye mto unatiririka. Kuna watu wakitembea kando. Mto unaonekana kuwa na uchafu na taka kando kando yake. Kuna njia iliyojengwa kwa mawe au zege inayoelekea juu ya muinuko. Majengo ya makazi yanaonekana nyuma yakionyesha eneo la mji.

Wanawake wawili wanajitahidi ndani ya maji machafu. Mmoja amevaa shati la zambarau na suruali amesimama ndani ya kiakapu. Mwingine anashika kikapu kikubwa kilichojaa taka. Mazingira yanaonyesha rundo kubwa la plastiki na uchafu mwingine.

Katika eneo lililo wazi, kundi la watu wamekusanyika wakipanda miti. Wengi wao wamevaa fulana za kijani kibichi na glavu wakijishughulisha na kupanda. Udongo unaonekana kuwa na matope kidogo ukionyesha shughuli za hivi karibuni. Nyuma kuna majengo yakionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa karibu na makazi.

Mwanamume amebeba mwanasimba mgomgoni mwake. Mwanamume huyo anaonekana akicheka au anafurahia. Amevalia kofia ya bluu na nguo za rangi ya kahawia. Mandhari ya nyuma yanaonyesha uzio na miti labda katika hifadhi.

Jengo la saruji linaloonekana kama tangi kubwa linajengwa. Eneo linalozunguka jengo limechimbwa na kuna udongo mwingi. Mbali kidogo kuna majengo mengine na miti. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo. Miundombinu mingine kama nguzo za umeme inaonekana nyuma.

Kazi ya ujenzi inaendelea kwenye tovuti kubwa. Kreni kubwa ya manjano inatumika kuinua vifaa. Wafanyikazi kadhaa wanaonekana wakisimamia ujenzi wa muundo mkubwa. Kuna pia tingatinga za manjano karibu na kreni. Mbingu ina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Chui anaonekana kupitia uzio wa chuma akitazama juu. Macho yake yanaonekana buluu na ana mayonya yenye madoa meusi. Nyuma yake kuna nyasi kijani na udongo. Uzio unaonyesha kuwa yuko katika eneo liliofungwa kama hifadhi au bustani ya wanyama.

Kifaru watatu wanatembea kwenye njia ya udongo. Wanyama hawa wakubwa wana rangi ya kijivu kahawia. Wanatembea kwa mstari mmoja mmoja nyuma ya mwingine. Mandhari ya nyuma yana vichaka na nyasi kavu za savana. Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi na jua.

Punda milia wanne wapo katika mbuga yenye nyasi ndefu. Miili yao ina milia nyeusi na nyeupe inayovutia. Mmoja wao anashughulika kula nyasi, wengine wamesimama. Nyuma yao, jiji la Nairobi linaonekana likiwa na majengo marefu. Anga ni la buluu na lina mawingu meupe kidogo.

Mabomba mengi ya buluu yamepangwa kwa ustadi. Mwangaza mkali unatokea katikati ya mabomba mawili. Mwangaza huo unatengeneza umbo la nyota au mianzi. Mabomba yanaonekana kuwa ya plastiki. Muundo wa duara wa mabomba uanajirudia kila mahali.

Hawa ni tembo watatu wakiwa katika eneo lenye udongo mwekundu. Tembo wa mbele anatazama chini na kuna matawi ya miti yaliyokatwa chini. Tembo wengine wawili wako nyuma, mmoja amefunikwa blanketi la rangi ya machungwa na bluu na mwingine blanketi la bluu. Kuna watu wakiwa wamesimama nyuma ya tembo wakionekana kama walinzi au walezi.

Ni jengo likibomolewa likisababisha vumbi jingi . Mashine ya kubomoa inaonekana ikifanya kazi katikati ya jengo lililovunjika. Kuna umati mkubwa wa watu wakishuhudia tukio hilo. Ardhi mbele inaonekana kuwa na matope au maji machafu. Majengo mengine yamezunguka eneo hilo yakiashiria mji au makazi.

Umejawa na magunia mengi meupe na mifuko ya plastiki iliyotupwa ovyo kwenye ardhi kavu. Upande wa kulia mtu, mmoja anajishughulisha akikusanya taka huku nyuma yake mto mdogo unapita kati ya vichaka. Eneo hilo linaonyesha uchafuzi wa mazingira.

Hili ni eneo lilioadhiriwa na mafuriko huku maji machafu yakipita katikati ya makazi yaliyojengwa kwa mabati. Mwanamke mmoja anaonekana amesimama ukingoni mwa maji akijaribu kufanya kitu na ndoo. Kando ya makazi hayo kuna mirundo na takataka iliyoharibiwa na mafuriko.

Chui amepumzika kwenye nyasi akionekana mwangalifu na mtulivu. Mwili wake umepambwa kwa madoa meusi yanayomtambulisha. Majani yaliyokauka na mabichi yanamzunguka yakionyesha mazingira yake ya asili. Kuna kivuli kinachompata labda kutoka kwa mti au mmea mrefu. Anaonekana akitazama mbali akichunguza mazingira yake.

Hili ni eneo lililoharibiwa vibaya na mafuriko na matope. Mabati yaliyobomoka na vifusi vimetapaka kila mahali ishara ya nyumba zilizobomolewa. Watu wawili wanaonekana wakijaribu kupita katikati ya utelezi na uchafu wakionyesha athari mbaya ya maafa haya.

Ua mkubwa wa wanyama wa porini unaonekana ukiwa na nyasi nyingi na miti mirefu. Mbuni mkubwa anatamba katikati huku swala wawili wakijitokeza kwa mbali nyuma yake. Mandhari yote inaonyesha mazingira asili na wazi yanayofaa kwa wanyama.

Nduma mmoja anatamba kwenye nyasi akionekana mwangalifu. Mwili wake umejaa madoa meusi yanayomtofautisha na wanyama wengine. Nyuma yake kuna miti iliyokatwa ikionyesha mazingira yake ya asili. Kuna majani mabichi yaliyotawanyika chini yakifanya mandhari kuwa ya kuvutia.

Ndege wawili wenye madoa meusi na meupe na miguu mirefu ya njano wamesimama kwenye miamba na udongo wenye nyasi na mimea. Wote wawili wana macho makubwa ya manjano na ndege wa mbele anaonekana akiangalia upande wa kushoto. Mandhari ya nyuma ina mimea mingi ya kijani kibichi.

Ndege mkubwa mwenye mdomo mrefu na mweupe amesimama ndani ya maji. Kivuli chake kinaonekana wazi juu ya uso wa maji safi. Ndege wengine wawili wanatembea kwenye kingo yenye nyasi wakiakisiwa pia majini.

Kundi la ng'ombe wa rangi mbalimbali wakiwemo weupe, kahawia na weusi wamezunguka sehemu yenye udongo na bomba la maji. Bomba kubwa jeusi linaonekana chini kushoto na bomba jingine la chuma linaelekea kwenye dimbwi la maji likiwapa ng'ombe uwezekano wa kunywa. Mandhari nyuma yanaonyesha mimea na miti.

Kiboko mdogo anatembea kwenye udongo wenye tope, akiwa na ngozi nene ya kijivu. Baadhi ya majani yamefunika sehemu ya picha, yakiongeza uzuri wa asili. Mnyama huyo anaonekana kua pekeake, na mazingira yanaonyesha uwepo wa miti na vichaka.

Wanawake wawili wanashughulika na maji kwenye eneo la makazi duni. Mmoja anajaza ndoo kutoka bomba la maji huku mwingine akibeba vyombo viwili vyeupe. Nguo zimetundikwa nje ya vibanda vya mabati vikionyesha maisha ya Kila siku. Udongo wenye tope na uchafu unaashiria hali ngumu ya makazi.

Mabomba makubwa ya kijani yanapita juu ya maporomoko ya maji yenye maji mengi. Mizizi ya miti mikubwa inashikilia miundo ya mawe. Jua linang'aa kupitia miti, likiangazia eneo la maporomoko.

Mwanaume amesimama karibu na mto, akishikilia mche mchanga wenye mizizi iliyo wazi na majani machanga. Amevalia kofia, shati la mikono mirefu juu ya fulana nyekundu na barakoa ya rangi ya buluu usoni mwake. Nyuma yake kuna mto wenye takataka zilizoelea na upande wa pili wa mto kuna mimea na makazi yasiyo rasmi.

Kuna waangalizi kadhaa wakiwa wamevalia nguo za kijani wakilisha ndovu wachanga chupa za maziwa. Ndovu hao wachanga wanaonekana wakinywa maziwa kwa shauku. Mandhari ya nyuma inaonyesha ardhi ya udongo mwekundu na miti michache chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe.

Mti mkubwa na pana unaofanana na mwavuli umesimama wima peke yake katikati ya mandhari. Nyuma yake jua linazama polepole likiacha miale ya dhahabu na machungwa ikisambaa angani. Mawingu membamba yanateleza juu ya upeo wa macho. Sehemu ya chini inaonyesha vichaka au milima midogo yenye vivuli virefu.

Kundi la pundamilia liko katika mandhari ya wazi yenye nyasi ndefu na miti michache iliyo tawanyika. Punda milia wawili wamesimama mbele, wakiangalia upande wa kamera huku wengine wakiwa wametawanyika kwa mbali. Mifumo yao ya kipekee ya milia nyeusi na nyeupe inaonekana wazi dhidi ya asili ya rangi ya kahawia na kijani ya nyasi.

Kando ya mto mdogo kuna makazi mengi yaliyojengwa kwa mabati na matope. Nguo zimeanikwa nje zikikaushwa zikionyesha maisha ya kila siku. Mimea mirefu ya kijani inakua kando ya mto ikionyesha mazingira ya kawaida.

Wachezaji kadhaa wakiwa wamevalia mavazi yenye madoa ya chui na mapambo ya manyoya ya meupe kichwani. Wanatumbuiza kwenye jukwaa. Baadhi yao wamevalia shanga shingoni na vikuku mikononi huku mmoja akiwa amevalia nguo za rangi ya machungwa na kutabasamu kwa furaha. Nyuma yao kuna viti vingi vya watazamaji na ngazi nyekundu.

Kundi la twiga linatembea kwenye tambarare ya nyasi huku wengine wakiwa wametawanyika kwa mbali. Wawili kati yao wako mbele wakitembea sambamba na njia ndogo ya udongo. Anga la buluu lina mawingu mengine yaliyotawanyika.

Tumbili mkubwa ameketi kwenye nyasi. Amemshika mwana tumbili wake mdogo kwa upendo. Mwanawe amemkumbatia, na kujihisi salama. Wote wawili wanaangalia mbele kwa makini. Kuna uhusiano wa kifamilia unaoonekana wazi.

Maeneo ya makazi yaliojaa mabanda yaliojengwa kwa mabati yanaonekana. Barabara chafu yenye taka nyingi inapita katikati, ikifuatana na mtaro mdogo wenye maji machafu. Watu wachache wamesimama karibu na mabanda hayo, na mbuzi kadhaa wanatafuta chakula katikati ya taka.

Sehemu kubwa ya takataka imetupwa mbele ya makazi yasiyo rasmi. Nyumba zimetengenezwa kwa udongo na mabati, zikiwa zimejengwa karibu karibu. Mtu anaonekana akitembea katikati ya njia finyo ya udongo. Ni mandhari inayoonyesha hali ya maisha duni.

Nyasi mweusi akisimama kwenye nyasi mavu. Pembe zake kubwa zimetanda juu ya kichwa chake. Macho yake yanaangalia moja kwa moja mbele na sura yake inaonyesha utulivu. Mandhari ya asili nyuma ina vichaka na milima ikiashiria mazingira ya wanyama pori.

Kikundi cha watu kinaonekana kikisukuma toroli iliyojaa mizigo mikubwa ya taka taka au vitu vingine kando ya reli ya treni. Reli hiyo imetengenezwa kwa mawe madogo na upande mmoja kuna takataka zilizotawanyika. Nyuma kuna miti mingi na anga lenye mawingu.

Tembo mchanga anatupa vumbi hewani mbele ya kundi la watu. Watazamaji wamesimama nyuma ya kamba, wakishuhudia tukio hilo kwa makini. Ardhi ni nyekundu na inaonekana kuwa na vumbi jingi. Ni mahali pa utalii na wanyama pori.

Katika bustani kubwa enye miti mirefu. Mwanamke ameketi kwenye shuka ameanda vitafuno mbali mbali yakionekana kufurahia mlo wa mchana. Mti mkubwa wenye matawi mapana unatoa kivuli kizuri juu yao. Kuna kikapu cha pikini karibu nayo kikionyesha maandalizi ya burudani.

Nyati mweusi mkubwa amesimama ndani ya maji yenye rangi ya kahawia. Huku pembe zake zikipinda kwenda juu na nje. Nyati mwingine anaonekana sehemu tu ya mwili wake, nyuma yake. Mandhari ya nyuma inaonyesha barabara ya udongo, nyasi ndefu, na anga la blue lenye mawingu meupe.

Kundi kubwa la watoto limeketi chini, wengine wakiegemea ukuta wa rangi ya bluu iliyochakaa. Kila mtoto ana sahani yake iliyojaa chakula. Wengine tayari wameanza kula huku wengine wakiangalia juu. Wamevalia nguo za kawaida zenye rangi tofauti na wanaonekana wamekusanyika pamoja kwa ajili ya mlo.

Shughuli ya upandaji miti inaendelea ambapo watu wamekusanyika. Mwanamume amevalia vesti ya kijani na nyeupe akimkabidhi mche wa mti kwa mwanamke. Watu wengine wanaonekana nyuma wakifurahia tukio hili mihimu la kimazingira. Mche wa mti umeshikiliwa kwa uangalifu ukiwa tayari kupandwa ardhini.

Daraja la mbao lenye mpaka wa mbao linaelekea mbele likipita kati ya miti mirefu na mimea mingi. Majani makubwa ya michikichi yanaonekana yakining'inia yakionyesha mazingira asilia na ya kijani kibichi. Njia hii inaonekana kuwa katika bustani au msitu mdogo.

Kundi la watu linaonekana likifanya kazi ya usafi katika eneo la wazi lenye nyasi, wakiwa wamevalia fulana za rangi ya chungwa na kofia za manjano zinazong'aa. Wengine wanakusanya takataka kwenye mifuko ya kijani, huku wengine wakipanda miti midogo. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na mimea mingine kwa umbali.

Bomba refu la maji lenye rangi ya bluu hafifu limewekwa nje ya jengo jeupe lenye paa la bluu. Nguzo za mawe zilizopangwa vizuri zinaonekana. Sehemu ya chini ya mabomba ina bustani ndogo yenye vichaka vya kijani kibichi na baadhi ya mimea yenye majani mekundu. Njia iliyojengwa kwa mawe inaonekana ikipita kando.

Barabara kuu pana yenye magari yanayopita inaonekana. Kuna ishara za barabarani na miti upande mmoja wa barabara. Majengo marefu yanaonekana mbali yakionyesha maendeleo ya miji. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Hii inaonyesha msongamano wa magari na maisha ya jiji.

Kuna mabasi mawili ya abiria ya rangi ya bluu na kijivu yaliyoegeshwa barabarani, watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na mabasi baadhi yao wakiwa wamevalia sare zinazofanana na zile za maafisa wa trafiki. Jengo refu na mti ya kijani kibichi inaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya mijini yenye shughuli. Kwenye jengo upande wa kulia kuna bango kubwa lenye maandishi Nairobi Marathon.

Haya ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi. Kundi la watu linasubiri au linatembea kando ya barabara huku bodaboda ya rangi ya chungwa ikiwa imesimama. Majengo marefu yaliyopakwa rangi tofauti yanaunda mandhari ya nyuma. Hali hii inaashiria kituo cha usafiri wa umma mahali ambapo watu hukusanyika na kusafiri.

Hii ni barabara kuu yenye magari mengi. Kuna magari ya abiria, lori na mabasi. Barabara ina alama za trafiki na taa za barabarani. Kuna pia watu wakitembea kando ya barabara. Mandhari inaonyesha msongamano wa magari na shughuli za barabarani katika mazingira ya jiji.

Basi la abiria lenye rangi za buluu na njano limesimama barabarani. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi, wengine wakiingia au kutoka. Mazingira yanaonyesha shughuli za usafiri wa umma mjini. Mti wenye majani mengi unaonekana nyuma, upande wa kulia.

Mwanaume amesimama akishikilia mabango mawili. Bango moja lina namba 4W na orodha ya maeneo. Bango la pili lina maandiko fifty shillings . Watu wengine wanaonekana wakipita au kusimama karibu. Mandhari yanaonyesha shughuli za kawaida za mijini.

Barabara yenye shughuli nyingi, ambapo mabasi ya buluu yameegeshwa. Watu wengi wanasubiri na wanapanda mabasi wakionyesha msongamano. Bango lenye namba 46 na 50 linaonekana linaonekana likipeperushwa angani. Pikipiki imesimama kando ya barabara karibu na umati wa watu.

Mazingira yenye shuguli nyingi yamejaa watu na magari. Gari ndogo la abiria lenye rangi ya fedha na njano limesimama katikati. Watu kadhaa wanatembea karibu na gari hilo. Maduka yenye mabango ya m-pesa na Nakonns sacco yanaonekana nyuma.

Gari la abiria la kijani kibichi lenye jina Perfect limesimama barabarani. Abiria wanaonekana wakishuka au wakipanda gari hilo. Nyuma kuna gari lingine la abiria na majengo ya mijini. Watu wengine wanatembea kwenye barabara ya waenda kwa miguu.

Gari linasonga kwenye barabara kuu. Upande wa kulia kuna kioo cha pembeni cha gari. Barabara ina njia nyingi na imegawanywa na ukuta mdogo. Kuna miti mingi na majengo mbali upande wa kushoto. Bango la matangazo linaonekana kando ya barabara.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi jijini. Kuna magari mengi ikiwemo mabasi ya abiria na magari madogo yakionyesha msongamano wa magari. Watu wanaonekana wakitembea kwenye barabara za waenda kwa miguu na karibu na mabasi. Majengo marefu yamejipanga pande zote za barabara yakionyesha mandhari ya jiji.

Basi dogo la abiria au matatu lenye mapambo mengi. Rangi kuu za basi ni manjano na nyeupe vikiwa na michoro tatu. Milango ya basi imefunguliwa na abiria wanaonekana wakiingia au kutoka. Limeegeshwa kando ya barabara yenye lami na magari mengine mbali.

Hii ni barabara kuu yenye alama nyingi za maelekezo. Alama za juu zinaonyesha maeneo mbalimbali na namba za kutoka. Magari kadhaa yanaonekana yakitembea kwenye barabara pana. Kuna bango refu la matangazo upande wa kushoto na kulia. Mazingira yanaonyesha barabara ya kisasa na miundombinu ya usafiri.

Magari kadhaa ya abiria yamesimama barabarani. Watu wanapanda na kushuka matatu. Majengo yaliyoandikwa, Maximum Miracle Center, yanaonekana nyuma. Kuna shughuli nyingi za watu karibu na magari hayo.

Barabara pana inaonekana ikinyooka mbele, ikiwa na ukuta mrefu wa zege upande mmoja. Kutoka ndani ya gari, kioo cha pembeni kinaonekana wazi kikionyesha mandhari ya nje. Mbali kidogo kuna mabango makubwa ya matangazo yaliyosimama kando ya barabara na nyuma yake kuna majengo marefu ya jiji yanayochomoza angani.

Trafiki taa nyeusi nyeusi zimesimama katikati ya makutano ya barabara. Nguzo ndefu zenye antena zimeinuka juu zikionyesha mawasiliano. Nyuma kuna jengo kubwa la rangi ya manjano. Basi la abiria limeegeshwa upande wa kulia likisubiri abiria. Watu wachache wanaonekana chini wakisubiri kuvuka barabara.

Katika barabara yenye shughuli nyingi. Kuna msongamano wa magari ikiwemo mabasi ya abiria na pikipiki. Watu wengi wanatembea na kuvuka barabara huku baadhi ya maafisa wa trafiki wakiwa wamesimama wakiangalia hali ya barabara. Majengo marefu yanaonekana yakijipanga pande zote za barabara yakionyesha maisha ya jiji lenye shughuli.

Kituo cha mafuta cha Total Energies kimeonekana kikiwa na shughuli nyingi. Magari kadhaa yakiwemo matatu ya kangema yamepakiwa karibu na pampu. Watu wamesimama kando ya barabara wengine wakisubiri usafiri au huduma. Mabango mbalimbali yenye matangazo yamebandkiwa kwenye nguzo na kuta. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Barabara yenye lami safi imetanda mbele ikiwa na vichochoro viwili. Watu wanatembea kando ya njia za waenda kwa miguu zilizopambwa kwa misitu. Miti mirefu na nyasi zimepangwa vizuri pande zote za barabara.

Basi dogo jeupe lenye jina Bianca na maandishi Kuanga Sacco limeegeshwa barabarani. Mwanamke amesimama karibu na mlango wa abiria akishika mlango. Kuna jengo la ghorofa kadhaa nyuma na bango kubwa lenye majina ya maeneo ya usafiri.

Duka la Excel Baby Shop linaonekana kwa mbele, likionyesha shughuli za biashara. Gari la abiria limeegesha likiwa na bango kubwa. Jengo la zamani la saa linaonekana nyuma, likiongeza historia ya eneo hilo. Kuna waya za umeme na nguzo zilizosimama juu ziikionyesha miundombinu.

Basi kubwa la rangi ya chungwa lenye jina Tawakal limeandikwa nyuma na picha ya tai. Limesimama kando ya jengo refu. Basi hilo linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani na watu wachache wanaonekana wamesimama au wakitembea karibu nalo. Jengo refu la rangi ya dhahabu na bluu linaonekana na nyuma yake.

Matatu ya manjano na nyekundu imepambwa kwa michoro ya kipekee. Kondakta amesimama mlangoni akihiza abiria kupanda huku watu wengine wakisubiri. Madirisha ya matatu yamefunikwa na mabango yenye matangazo yakionyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma Nairobi.

Katika kituo chenye shughuli nyingi cha magari ya abiria jijini. Mabasi na matatu kadhaa yamesimama yakingojea abiria. Baadhi ya watu wanaonekana wakipanda au kushuka magari hayo. Nyuma ya magari kuna majengo ya ghorofa na nyumba zenye paa za kahawia zilizozungukwa na miti na mimea mingi.

Basi la abiria lililopakwa rangi mbalimbali limesimama kando ya barabara .Watu wanasubiri au wanapanda basi hilo huku wengine wakitembea kwenye barabara ya miguu iliyojaa shughuli. Majengo ya biashara yanaonekana yakijipanga kando ya barabara hiyo.

Katika barabara yenye shughuli nyingi mabasi yameegeshwa kando ya barabara. Watu wengi wanatembea baadhi yao wakiwa wamevalia sare za usalama. Basi moja lina picha ya kuvutia ya tembo likivutia macho. Majengo marefu ya jiji yanaonekana nyuma yakionyesha maendeleo ya mjini. Pia kuna nguzo za simu na mabango ya matangazo.

Gari la moshi jeupe na mistari ya rangi linapita kwenye njia ya reli. Waya wa chuma umezunguka eneo hilo ukificha sehemu ya treni. Juu ya reli kuna daraja la kisasa la rangi ya buluu. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua kali ikionyesha mazingira wazi.

Basi la abiria lililopakwa rangi nyingi linaonekana likiwa limepakiwa barabarani. Orodha ya maeneo kama vile Muthaiga, Ngara, na Kiambu imeandikwa kando ya basi. Kuna pia abiria wengine wanaoonekana ndani ya basi. Nyuma yake kuna basi jengine lenye rangi ya machungwa.

Barabara kuu jijini limejaa shughuli za magari na watu. Mabasi mawili makubwa yaliyopakwa rangi ya chungwa na michoro mbalimbali yamesimama kando ya barabara. Watu wanasafiri kwa miguu katikati ya majengo marefu yenye biashara tofauti.

Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi ambapo basi la kijani limeegeshwa mbele ya basi kuna watu kadhaa wamesimama wengine wakionekana kusubiri mwanamke mmoja ameshikilia bango kubwa lenye nambari 46 na majina ya meneo mbalimbali wapita njia wanaonekana wakiendelea na shughuli zao.

Barabara yenye shughuli nyingi inaoneysha basi la Embassava sacco, likiwa limeegeshwa. Mtu ameketi mbele ya basi akionekana kusubiria au kupumzika. Mabasi mengine yameegeshwa nyuma yakionyesha msongamano wa magari. Watu wanatembea kando ya barabara wengine wakifanya shughuli zao za kila siku.

Mabasi mawili yamesimama karibu na barabara. Watu kadhaa wanatembea mmoja akiwa na nywele ndefu. Pia pikipiki imepakiwa kando ya barabara iliyojaa shughuli. Kuna ishara za barabarani na miti upande wa kushoto.

Barabara kuu jijini inaonyesha mzongamano wa magari ya aina mbali mbali ikiwemo malori na magari madogo. Upande wa kulia wa barabara kuna majengo marefu ya gorofa, huku upande wa kushoto kukiwa na ua mrefu na mawe makubwa na watu wakitembea kando ya njia pia kuna nguzo za taa barabarani.

Nafasi hii inaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma na watu. Basi ndogo la abiria lililojazwa mizigo juu limesimama barabarani. Watu wengi wamekusanyika karibu na basi baadhi yao wakiwa na mizigo. Bango lenye maandishi, Nakuru direct, linaonekana wazi juu ya basi.

Basi la Citi hoppa limeegeshwa barabarani, likipakia abiria. Abiria wanawake wawili wamesimama karibu na mlango wa basi, wakisubiri kupanda. Miti mirefu na majengo yamezunguka barabara, huku magari mengine yakionekana kwa mbali. Jua linaangaza barabarani.

Tanki kubwa la chuma limevaliwa na kutu likiwa limewekwa juu ya trela ndogo, matairi yamechakaa na kurufuniwa na kutu yakionyesha matumizi ya muda mrefu, trela hii imesimama kwenye shamba lenye nyasi.

Lori kubwa la bluu lenye vifaa vya kujimba linaonekana. Mkono wake mrefu wa manjano imenyooka ukiashiria kazi ya ujenzi. Lori limeegeshwa kwenye eneo la wazi labda tufuti ya ujenzi. Bingu lina mawingu meupe yaliotawanyika. Gari hili inaonekana kuwa na nguvu na linatumika kwa mradi mikubwa.

Rundo la mabomba makubwa ya chuma yenye kutu yametandazwa ardhini. Baadhi yamenyooka ilhali mengine yamepinda kidogo yote yakiwa na rangi ya kahawia nyekundu iliyofifia. Ncha za mabomba mengi zimeonekana zikijifuchua ndani yake yaliyokuwa matupu. Yametulia juu ya eneo lenye nyasi chache na udongo kuashiria yako nje na labda yanasubiri kutumika.

Hii ni sehemu ya ndani ya jengo ikionyesha ngazi na mlango. Kuna ngazi zenye rangi ya kahawia nyepesi na mpini mweusi wa chuma. Mlango wa bluu wenye nondo unaonekana nyuma ya ngazi. Mifuko miwili mikubwa ya takataka imewekwa kwenye ndoo nyeupe karibu na ukuta.

Hii ni kuta ya mawe iliyojengwa. Kuna majengo ya ghorofa nyuma mengine yakiwa bado yanaendelezwa. Matangi mengi makubwa meusi ya maji yamewekwa juu ya majengo. Anga linaonekana kuwa wazi na kuna mwanga wa jua. Inaashiria eneo la makaazi au ujenzi unaoendelea.

Huu ni mtaro mrefu uliopasuliwa kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Vivuli viwili vya watu vinaonekana vikodondoka kwenye udongo kando ya mtaro. Upande mmoja wa mtaro unaonekana kuwa na mawe na udongo huruma. Nyasi kavu na mimea mingine inaonekana upande mwingine wa mtaro.

Mabomba mengi ya chuma yametundikwa na kuwekwa juu ya kila mmoja ,baadhi ya mabomba yana kutu kidogo huku mengine yakionekana kuwa na udongo, mandhari ya miti na vichaka yamezunguka eneo hilo likiashiria kuwa mabomba yamehifadhiwa nje.

Hali ndani ya chumba kidogo inaonyesha vifaa vya kusafisha maji. Mitungi na mirija ya chuma vimeunganishwa vikionyesha mfumo tata. Ukuta una mapambo ya bluu yenye madoa kama matone ya maji. Kuna pia chupa kubwa za plastiki zilizosimama kando ya ukuta. Mwangaza unapatikana ukionyesha uwazi na usafi wa mahali hapo.

Kikundi kikubwa cha watu kimekusanyika nje. Wengi wao wakiwa wamevalia barakoa wakimwangalia mwanamke mzee aliyelala chini juu ya shuka zenye rangi nyingi. Mwanamke mwingine amekaa karibu naye akionekana kuwa na huzuni. Baadhi ya watu walio karibu wamevalia sare zinazofanana na zile za maafisa wa serikali. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na mimea.

Bomba la kijani limeunganishwa na viunganishi vya buluu chini ya ardhi. Sehemu ya bomba hilo limefunikwa na udongo wenye nyasi kavu. Udongo unaonekana kuwa mkavu na umepasuka kidogo. Hii inaonyesha mfumo wa maji au umwagiliaji uliofichwa ardhini.

Rundo kubwa la mabomba meusi yenye mistari ya buluu limelala kwenye udongo wa mchanga labda kwenye eneo la ujenzi mabomba mengine yametandazwa kando huku mengine yakiwa yamekusanywa nyuma yake kuna majengo na inawezekana kuona vifaa vizito vya ujenzi.

Gari kubwa la mizigo lenye rangi ya kijani na kichwa cheupe limesimama barabarani. Mizigo imerundikana juu na watu wawili wamekaa juu ya mizigo hiyo. Namba ya simu imeandikwa upande wa gari. Mtu mmoja amesimama karibu na sehemu ya nyuma ya gari hilo.